Ndani ya darasa la elimu ya watu wazima, huku mmoja wa wanafunzi aliyevalia barakoa akisinzia kwa kuchoka na mizunguko ya siku nzima, wengine wameweka umakini wao kwa mwalimu anayewafundisha mbele, ili wapate ujuzi na maarifa wanayoyahitaji.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi darasani baada ya mwalimu kumaliza somo lake na kuondoka. Huku wanawake wawili kwa upendo wanaeleweshana ili kuweza kupata maarifa zaidi.

Muonekano wa nje wa shule ya chekechea mazingira masafi yaliyosafishwa kwa kutumia vyombo na vifaa vya kisasa kuyaacha yakiwa yanamvutia kila mzazi anaefika kumleta mtoto wake huku ukoka wenye rangi ya kijani ukiongeza mandhari nzuri.

Nyuma ya mlango wa darasa la shule ya msingi, mwalimu anayefundisha somo la kingereza ameandika majina ya siku saba za wiki, ili kila mwanafunzi anayeingia aweze kusoma na kuelewa.

Binti mdogo ambae ndio kwanza ametoka kumaliza masomo yake, yupo darasani katika shule ya msingi akiwafundisha wanafunzi kwa bidii, kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye mitihani yao ya muhula wa kwanza.

Katika meza ya mwalimu wa shule ya msingi vipo vitabu tofautitofauti vya hadithi, ilikuwafanya wanafunzi kuoenda kuja shuleni mara kwa mara na kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na jamii.

Ndani ya darasa katika shule ya msingi zimepangwa viti na meza kwa ajili ya wanafunzi, kipindi watakaporudi kutoka likizo viwe tayari kwa ajili ya kuingia na kuanza rasmi muhula mpya wa masomo.

Wanafunzi wa shule ya msingi wameketi darasani, kwenye madawati ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, wakimtazama na kumsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwaelekeza mambo mbalimbali yatakayowasaidia kwenye mitihani yao ya mwisho.

Katika shule ya sekondari Chumba cha darasa kimepangiwa vizuri kwa meza zilizochongwa kwa mbao na viti vilivyowekewa vitambaa vya rangi ya bluu kuwasubiria wanafunzi watoke kwenye gwaride na kuingia kuendelea na masomo yao.

Mwonekano wa nje wa jengo la sekondari ambapo mazingira ni safi na yanayomvutia kila mzazi ambaye anamleta mtoto wake na kwenda kumsimulia yeyote anayekutana naye kutokana na mandhari nzuri, safi, salama na rafiki kwa watoto.

Wasichana wawili wa shule ya sekondari wanaopenda kujisomea na kuongeza maarifa wapo ndani ya maktaba iliyojaa vitabu, vilivyopangiliwa vizuri wakiendelea kuchagua ili kuvipata vile ambavyo wanavihitaji.

Mwanamke ambaye ni mbobezi wa shughuli za kunyoa akiwa anaendelea na shughuli zake za kila siku. Huku akiwa amepata wanafunzi wawili wanaotamani kujifunza na kuwa kama yeye wakimtazama kwa umakini ili kuweza kuelewa kila nukta anayopitia.

Darasa kubwa linalotumiwa na wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa wapo darasani, wanaendelea na masomo yao ya kila siku ya kujisomea wenyewe na kufanya tafiti zao tofautitofauti kwa kutumia kompyuta mpakato au simu janja walizonazo.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu ambao hawajavalia sare wameketi darasani wakimsikiliza kwa umakini mkufunzi ambae amesimama mbele yao, akiwafafanulia na kuwafundisha huku akiwapa maelekezo ya kutosha juu ya mambo mbalimbali waliyokuja kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa wamejaandani ya darasa moja, umakini wao wote huko kwa mkufunzi aliesimama mbele yao, akihakikisha wanasika na kuelewa, ili wanavyomaliza waweze kusimama kidete, kwa kila chamgamoto watayoikuta huko nje.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa darasani wanaume, kwa wanawake wameketi kwa umakini na usikivu wa hali ya juu, wakimtazama mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiendelea kuwaelekeza mambo tofautitofauti.

Mkufunzi ndani ya chuo cha elimu ya vuo vikuu, ameketi ofisini kwake huku akiwa na tabasamu na furaha tele alipo tembelewa na mmoja wa wazazi, ambae mtoto wake anafanya vizuri kwenye kila somo analojifunza.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wakiwa darasani baada ya kufundishwa na sasa wanaendelea na majadiliano, huku wakifanya tafiti zao kwa kutumia kompyuta mpakato, ili kujiongezea maarifa zaidi.

Mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu akiwa amesimama mbele ya wanafunzi wake kwa umakini na kwa kujiamini, kwa kuwa amefanya kazi ya kufundisha miaka mingi na kujipatia uzoefu wa kutosha na anaendelea kuwapa maelekezo ya kina ili waweze kufanya vizuri kwenye mitihani yao.

Wanafunzi wanaume kwa wanawake wa chuo cha ufundi wameketi darasani baada ya mwalimu kuondoka, wanaendelea kufanya tafiti zao tofauti tofauti kwa kutumia kompyuta na kuendelea kujadiliana wao kwa wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi baada ya kukaa darasani kwa muhula mzima, sasa wanafanya mitihani yao ya mwisho ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza walizo karibu nazo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa kwenye chumba kilichotengwa, ili kufanyia mazoezi baada ya kutoka darasani na kupewa maelekezo ya kina na sasa ni muda wa kufanya kwa vitendo.

Vijana wa kiume wakiwa darasani, katika shule ya mafunzo ya ufundi huku wameweka umakini wao kwenye vifaa tofautitofauti vilivyopo mezani, wakiendelea kuvifanyia mazoezi baada ya kupewa maelekezo ya kina na mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wanafanya mtiani wa kumaliza muula wa kwanza ili kupimwa walichojifunza muula mzima

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wanaendelea na mazoezi ya vitendo kwa kutumia vifaa tofauti tofauti, ili kujijengea uzoefu wakitoka na kuingia mtaani waweze kusimama kidete kwa changamoto watakazokutana nazo kazini.

Wanaume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi baada ya kukaa darasani na kupewa maelekezo ya kina, sasa wameingia kwenye chumba cha majaribio na mwalimu anaendelea kuwaelekeza kwa kutumia kifaa kilichowekwa mbele yao.

Mwanadada ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa amevalia mavazi yake ya ova roli la bluu, amesimama kando ya kifaa kimoja ambacho alikua anakichunguza na kufanya udadisi, akimuuliza mwalimu wake baadhi ya maswali ambayo hajayaelewa.